Mwanamke amebeba mtoto mchanga kwenye mkono wake na kushoto amebeba mtungi mkubwa wa maji rangi ya manjano mgongoni mwake, amevaa kitambaa cha rangi ya machungwa kichwani na sketi ya rangi ya waridi yenye miraba mingi ya rangi nyeupe na bluu.

Mtaalamu wa afya mwanamke aliyevaa sare nyeupe na ya samawati pamoja na barakoa ya samawati usoni akitoa chanjo ya mtoto. Mama wa mtoto amevaa vazi la kijani na barakoa usoni akimshika mtoto huku akimsaidia mtaalamu wa afya.

Kundi la watu limekaa chini katika duara kwenye uwanja wa mchanga wakisikiliza mwanamke aliyesimama katikati, mwanamke huyu amevaa mavazi ya kitamaduni na anonekana akitoa maelezo, kuna majengo mawili nyuma yao.

Vyombo vya kuifadhi sampuli za kitamaduni ndani ya kisanduku ya samawati ndani ya sanduku hicho kina mrija mingi za majaribio iliyojaa vioo vyekindu na vyeusi labda damu baadhi ya mirija Inalea ngozi inayoonyesha maelezo ya sampuli

Mkono wa mtu ukiwa umevalia glovu ya rangi ya kijani unachukua dawa kutoka kwenye chupa ndogo. Sindano imeingizwa ndani ya chupa na kiowevu kinachukuliwa. Chupa inaonekana kuwa na maandishi yaliyosema kama MMR vaccine .

Muuguzi, amevaa koti jeupe na shati jekundu, akizungumza na mwanamke aliyekiremba cheusi na shati ya rangi, yakahawai, mwanamke huyu ameketi kwenye kiti mbele ya muuguzi, akiwa amemtazama muuguzi huyo.

Daktari wa meno, au mtaalamu wa afya ya kinywa wa kike, akiwa amevalia mavazi ya samawati, barakoa na ngao ya uso. anasafisha au kuandaa kiti cha daktari wa meno kwa matibabu maalum.

Dawa wa kadhaa zimeshikwa kwenye mkono wa kulia dawa hizi no za rangi ya nyeupe na kando yake tunaona tembe zilizo wekwa kwa karatasi ya plastiki dawa hizi zinafunikwa kwa rangi tofauti kama vile nyekundu na nyeupe.

Watu watatu wamesimama ndani ya hema lililopangwa kwa vitambaa vya rangi ya samawati na nyeupe. Mwanaume mmoja ameketi akiwa amevaa koti ya kahawai na shati la samawati, anaonekana akimshikilia bakuli ndogo karibu na sikio lake.

Daktari wa meno akiwa na mwenzake akiwa wanampa mgonjwa matibabu. Daktari amevaa koti la samawati, maski nyeupe na glavu ya samawati. Mwenzake muuguzi amevaa koti jeupe, maski nyeupe na glavu samawati.

Daktari wa meno na mgonjwa wake wanatabasamu wakiangalia mbele. Daktari amevaa kofia ya samawati, miwani na shati jeupe na amevaa glavu za samawati . Mgonjwa amevaa sweta ya njano na Shati jeupe lenye nembo ya lake dental clinic.

Madaktari wawili wa meno wanashughulikia mgonjwa, wote wakiwa wamevaa zare nyeupe na barakoa na vifaa vya kinga vya uso, mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno, daktari moja anatumia vifaa vya meno kumtibu mgonjwa huku daktari mwingine akimsaidia.

Mwanamke mtaalamu wa afya aliyevaa shati ya rangi ya kijivu iliyo na nembo ya maandishi meusi ana nywele ndefu zilizo sokotwa na amevalia suruali ya samawati anashika kifaa cha machaji mkononi.

Mama amesimama karibu na mashine ya kuzuia joto ya watoto wachanga. Amevaa nguo ya rangi ya samawati na nywele yenye miraba. Ametazama mtoto wake mchanga aliyelala ndani ya mashine ya kuzuia joto.

Daktari wa meno amevaa vazi jeupe, maski , kofia za upasuaji na miwani inayomwonyesha mtoto mdogo jinsi ya kupiga mswaki kwenye mfano wa meno. Mtoto ameketi juu ya miguu ya mama yake.

Chupa ya dawa iliyoandikwa. Chupa hiyo ina rangi ya waridi laini lengo inayoonyesha faida ikiwemo kuongeza nguvu za kinga, kiboresha gunzo nywele za kutekebisha na utengenezaji siri ya damu .

Mkono uliovaa glavu za rangi ya samawati pamoja umeshikilia kidude nusu cha glasi ya kuona iliyoandikwa MMRvaccine na kando yake imeshikilia sindano iliyofunguliwa. Inakaa ni kama inataka kuchanja.

Wataalamu wawili wa afya ndani ya chumba cha kliniki ya meno, mwanamke amevaa koti jeupe, miwani, na barakoa ya samawati usoni na ameshika kifaa cha meno, mwanaume amevaa shati ya kijani na miwani maalum ya samawati.

Kundi la dawa zinazoitwa Kidney Power zilizopangwa kwenye meza bidhaa hizo zimepangwa kwa utaratibu na zina rangi nyekundu na zambarao chupa moja ndogo ya glasi pia inaonekana juu ya mojawapo ya sanduku.

Kundi la watu ndani ya hema, mwanamke mmoja aliyevaa kofia ya samawati, shati la samawati na denim na tishati ya njano, amekaa akishika mkono wa mtoto mdogo. Mwanamke mwingine aliyevaa shati jekundu anamshika mtoto, inakaa ni kama wanataka kumchanja.

Picha inayoonyesha jengo ndogo la Choo lililojengwa Kwa mbao na baadhi likiwa na paa ala badi lenye rangi ya samawati. Choo hiki kimejengwa kwenye ardhi yenye machaa makundu.

Mwanamke mchanga amevaa maski na upasuaji na glavu akiwa amesimama mbele ya jengo lenye mabango ya kuonyesha askul amevaa sweta nyekundu jeusi nyeusi na makamba ya kiunoni kijani.

Mwanamke amekaa hospitalini akimshikilia mtoto wake mchanga kwa upendo. Mama amevalia mavazi ya rangi ya pinki na kofia ya samawati. Mtoto amefungwa kwa kitambaa cha rangi ya kijani na nyeupe. Mama anatabasamu na kumwangalia mtoto wake kwa furaha.

Timu ya upasuaji inafanya kazi pamoja katika chumba cha upasuaji madaktari watatu wemevaa nguo za upasuaji maski na glavu na wanafanya kazi juu mgonjwa ambaye haonekani kwenye picha, kila moja wao ameshika chombo cha upasuaji.

Daktari wa meno akiwa amevalia sare ya samawati kofia na miwani anamtibu mgonjwa mwanaume ambaye amelala kwenye kiti cha meno, mgonjwa amefunikwa na kitambaa cha samawati akiwa amepata matibabu daktari anatumia zana za meno kwanzia meno mdomo wa mgonjwa .

Mwanamke mzee mwenye uso mweusi na tabasamu pana amevaa kitambaa cha kichwa cha zambarau, shati jeupe na aproni ya kijani. Ameinama akifua nguo nyeusi zilizotumbukizwa ndani ya beseni la saroji.

Mtaalamu wa afya aliyevaa vazi la samawati, barakoa na glavu nyeupe akiwa anampima mgonjwa , mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum , amevaa koti ya kahawia na suruali ya samawati na kitambaa cha samawati mbele yake kifuani.

Watu wawili waliovaa sutinya kinga nyeupe , barakoa na glavu za samawati wakifanya usafi na kuua viini katika eneo la ndani, labda hospitalini au jengo la ofisi . Mtu wa kwanza aliyebeba mbele anasafisha usonwa meza Kwa kutumia kitambaa cha manjano.

Chumba cha hospitali ambapo mgonjwa amelala kitandani mgonjwa amefunikwa na blanketi ya samawati na ana kifaa cha kupumulia usoni na mikono wake wataalam wawili wa afya wamemzunguka mgonjwa, mwanaume mmoja amevaa sare ya kahawia na kofia ya samawati.

Mikono ya mtu ikishikilia vifurushi kadhaa vya dawa. Kuna mifuko miwili vya plastiki iliyojaa vidonge vya njano, na vidonge vya kahawia. Kuna pia mifuko miwili ya karatasi iliyojaa unga wa kahawia. Na kando yake kuna chupa ndogo nyeupe iliyojaa dawa.

Eneo kubwa lililofunikwa na maji ya mafuriko na kuunda bahari ya kahawia. Barabara iliyojengwa kwenye tuta inaonekana iki pita katikati mwa maji hayo na mitaani ingine inaonekana kuwa nzima kabisa.

Mtaalawa afya, mwanamke aliye vaa vazi la samawati, barakoa ya samawati usoni, na nywele zilizo sukwa, akiwa ameshika sindano na chupa ndogo ya chanjo, anaonekana akijiandaa kwa ajili ya kumchanja.

Shada zinazoonyesha mikono miwili, iliyo na vaa glavu za kijani. Mkono mmoja unashikilia chupa ndogo ya glasi iliyo na lebo la MMR, Measles, Mumps and Rubella Virus Vaccine . Chupa ina milimita tano, kwa kipimo kimoja cha chanjo.

Mwanamke anayekaa mwuguzi ama daktari. Amevalia koti nyeupe na anaonekana akimchanja mtoto na akitumia sindano. Kando yake kuna mama aliyeshikilia mtoto. Anakaa mama yake mtoto. AMemshikilia kwa udhabiti ili achanjwe.

Ngamia amelala chini mchangani na mzigo mgumu juu ya mgongo wake. Kichwa cha ngamia kinalala mchangani. Mgongo wake unaonekana kuwa na maumivu na miguu yake inaonekana kuwa na maumivu makali.

Daktari wa meno na msaidizi wake wakimhudumia mgonjwa daktari wa meno amevaa miwani ya kinga barakoa na sare ya rangi ya kijani anatumia kifaa cha mwanga cha samawati kwenye kichwa cha mgonjwa.

Mwanaume aliyevaa nguo ya kahawia na shati yenye rangi nyeupe na ina madoadoa anaonekana akirusha mkono katika mashini ya kueka watoto ya incubator . Kando yake kuna mashini iliyofunguliwa na ina shuka ya rangi tofauti.

Mwanaume aliyevaa barakoa kwenye mdomo anaonekana akichanjwa sindano kwa mikono miwili. Mwanaume huyu amevaa nguo nyekundu na yenye mistari meusi, amevalia koti pia ya rangi ya samawati.

Dakatri wa macho ameketi akimchunguza macho mwanamke aliyeketi mbele yake, mwanamke huyu amevalia koti jeusi na nywele yake imetengenezwa, daktari amevaa koti nyeupe la kimataalamu na anaketi akitumia kifaa maalum cha kuchunguza macho.

Kitu kinachofanana na kibuyu kilochotengenezwa kwa umbo la mwanadamu. Kimetengenezwa kwa mti wa kina, rangi ya kahawia. Kimepangwa na kupambwa vizuri kwa kamba nyeupe na shanga za rangi ya nyekundu na nyeupe.

Mwanaume amevaa fulana ya njano na hudi nyeupe ndefu anatembea kupita eneo lenye mafuriko amebeba begi ndogo la rangi ya samawati begani mwake mafuriko yanaonekana kuwa makubwa yakiwa yamefunika eneo lote la ardhi.

Mikono miwili ikiwa na pofu la sabuni, ikionyesha mchakato wa kunawa pofu ni nyeupe na inaonekana kujaa kwenye sehemu ya juu na chini wa mkono, mandhari ya nyuma ni ya rangi ya kahawi ikionesha kuwa hii inafanya ndani ya nyumba.

Mtaalamu wa kudhibiti wadudu. Amevaa suti nyeupe ya kujikinga, barakoa nyeusi na glavu za kijani. Anatumia mashine ya dawa kusafisha sinki ya jikoni. Sinki inaonekana kuwa na uchafu mwingi.

Mwanamke mchanga aliyevaa kitambaa chekundu, kichwani, na shati la rangi ya samawati, ametabasamu na anaonyesha bidhaa iliyokunjwa, ilipambwa kwa kitambaa chekundu, nyuma yake kuna mwanamke mwingine, wawili ambao wanaonekana wamekaa.

Chupa zinaonekana kuwa ya glasi na yenye funiko nyekundu, imejazwa na maji ya rangi ya kahawia. Pande yake kunaonekana matunda na pia tembe ndogo za rangi ya nyekundu.

Muktadha wa hospitalini. Tunawaona watu wawili na mtoto mdogo. Mtu mmoja amesimama. Ameshikilia sindano kwenye mkono. Anaonekana akimchanja mtoto aliyeshikwa na mtu wa pili. Mtu wa pili amevaa barakoa nyeupe kwenye mdomo.

Daktari wa meno aliyevaa koti nyeupe na glavu nyeupe. Amevalia barakoa nyeupe na anakaa akimshughulikia mgonjwa wake jino. Mgonjwa huyu amela kifundafunda akimwangalia. Daktari huyu amevaa miwani.

Muuguzi mwanamke akimpatia mtoto mchanga chanjo. Muuguzi amevaa sare nyeupe na aproni nyekundu. Na anatumia sindano ndogo kumpa chanjo mtoto ambaye ameshikilia kwa upole.

Mwanamke mtaalamu wa afya aliyevaa sare ya samawati, kofia samawati na barakoa ya samawati usoni akimtibu mgonjwa. Mgonjwa mwanamke amelala kwenye kiti cha meno na anavaa miwani ya machungwa ili kulinda macho yake.

Wataalam wa afya watano waliovaa sare ya upasuaji za kijani na samawati ndani ya chumba cha upasuaji. Daktari mmoja anafanya upasuaji huku wengine wakiwa wamemzunguka na wanamsaidia.

Msichana mweusi amevaa miwani, joho jeupe la maabara na shati jeusi. Anaweka pini kwenye mtoto kwa kutumia vifaa vya maaabara. Anasimama mbele ya meza nyeusi na kuna vifaa vingine vya maabara vilivyo juu ya meza.

Daktari wa meno akiwa amevaa suti ya samawati na glavu, akitumia kifaa chenye mwanga wa samawati kumpa mgonjwa matibabu ya meno. Mgonjwa wa mwanamke mchanga amevaa koti ya pinki na kitambaa cha shingo cha kijivu.

Wanawake wawili wamesimama kwenye barabara inayojaa maji machafu yanayofanana na matope. Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa kofia ya samawati na jeans akisimamia maji kutoka kwenye ndoo yenye plastiki. Mwanamke aliye upande wa kulia amevaa maski .

Mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe la maabara, miwani, na barakoa ya samawati usoni. Anashika chupa ndogo ya chanjo au dawa. Mkono yake inaonekana akijiandaa kwa ajili ya kuchanja.

Mwanaume daktari amevaa koti jeupe maski na glavu akisimama karibu na mama aliyevaa koti la rangi ya waridi . Daktari anaonekana akimweka kitu kinywani mwa mtoto mdogo ambaye mama amembeba mkononi mwake .

Kundi la watu waliokusanyika katika eneo lililokumbwa na moto au uharibifu mkubwa, majengo yameungua au yamechomeka na mabaki ya vifaa na vitu vinavyotawanyika ardhini. Watoto na watu wazima wanaonekana wakikusanyika karibu na mabaki ya majengo.

Mama katika eneo lenye ukame, lililojaa ardhi na udongo mwekundu na miti iliyokauka amesimama katikati akiwa amevalia nguo nyeusi ndefu, pembeni yake chini kuna idadi ya mizoga ya wanyama.

Ndani ya hema kubwa iliyo na vitanda vingi vya hospitali, baadhi ya vitanda vimefunikwa kwa shuka nyeupe, na vingine vina mito mieusi, kuna runinga imetundikwa ukutani upande wa juu kushoto, na madaktari na wauguzi wachache wako ndani wa hema.

Kundi la vibuyu yaliyotengenezwa na ajili ya kuhifadhia labda maziwa au maji kila kibuyu limepambwa na kamba shanga au vitambaa tafouti baadhi yana funiko vya mbao na plastiki

Bidhaa mbalimbali za miti shamba na mimea yaliyooandaliwa kwa ajili ya kuuzwa. Bidhaa hizo zimetandazwa juu ya kitambaa chenye michoro ya rangi tofauti, kilichowekwa kwenye sakafu ya vigae. Aina mbalimbali ya mizizi , majani makavu na matunda yanaonekana.

Eneo kubwa la moto mkali uliopanda mteremko wa kilima. Miale ya moto ni mingi na yenye nguvu, ikichoma mimea ya miti. Moshi mzito wenye rangi ya kahawia na machungwa unaonekana.

Wauguzi watatu. Pia wanaweza kuwa madaktari. Wamevalia sare ya rangi ya samawati. Wanamtibu mgonjwa aliyelala chini. Wanakaa madaktari wa meno. Wanatumia mashine tofauti kumwangalia mdomoni, muuguzi huyo.

Chupa kadhaa za glasi zenye chanjo, chupa za mbele ina lebo yenye maandishi . Kina sindano zilizo na kivutio vya rangi ya njano na machungwa . Vifuniko vya chupa vingine vimeekwa ikiwa vya rangi ya bluu na machungwa.

Muktadha unaonekana kuwa hospitalini,. Tunaona watu wawili, mmoja ni muhudumu mwingine ni mgonjwa. Muhudumu anakaa kumdunga sindano mgonjwa. Muhudumu amevaa barakoa kwenye mdomo na kabuti ya rangi nyeupe.

Watu wanaonekana wakiwa wamepiga foleni wakichotelea maji, wakitumia mitungi ya rangi ya kijani ambapo wanawake na wanaume wote wanaonekana kwa pamoja wakishirikiana.

Watu wanaonekana kuwa kwenye mkutano wa kipamoja. Kunakaa ni Kama mkutano wa hospitalini. Mtu wa kati kati anaonekana akiongelesha wenzake au kuwaonyesha kitu. Wengine wanasikiza kwa umakini na wamevaa barakoa.

Mtu ambaye ni mwanamke anaonekana kuwa kwenye muktadha wa hospitalini . Anaonekana kuwa muguzi ambaye anahudumiwa na daktari wake.

Mwananmke na mwanaume wamesimama kwa pamoja kando yao kuna jumba la rangi ya buluu nyuma yao pia kuna gari nyeupe ambayo kando yake kumesimama mwanaume pia kuna vibanda kadhaa vinavyojengwa kwa mabati.

Watu wanne, wamesimama mbele ya tanki la maji. Watu wawili wanaonekana wakioga mikono. Watu hawa, wanaooga mikono wanaonekana wamevaa barakoa ya rangi ya kijani na wengine hapo, wamepanga mstari nyuma.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa aliyelala chini. Daktari huyu amevalia miwani ya mwangaza na barakoa akionyesha kuangalia katikati ya mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa naye amevalia miwani ya kujikinga mwangaza.

Mtu aliyevalia nguo za kujikinga za samawati. Anaonekana akininyunyizia kutumia bomba lilio na moshi. Anaonekana ni kama anafanya usafi wa wadudu. Amevalia kofia nyekundu na barakoa ya hewa.

Kundi la watu tofauti wanaume kwa wanawake na watoto. Mwanamke aliyevalia koti ya kijani anaonekana akimchanja mtoto mdogo. Aliyeshikiliwa na mwanamke aliyevaa nguo nyeusi na yenye rangi nyekundu. Mwanamke huyu anaonekana kuwa ni mama yenye mtoto. Watu wamevalia barakoa za rangi ya nyeupe na samawati.

Mwanamke, aliyevalia shati nyeusi na suruali ya kahawia, anaonekana akizima moto katika besheni iliyowekwa karibu. Anatumia bomba iliyo na maji kukizima moto haya. Kando yake, kuna majani yaliyokatwa kwa usawa.

Hawa ni wachezaji ambao wanaishi na ulemavu na wameweza kukalia vyombo vyao ambavyo vinaitwa wheel chair kwa lugha yake kiingereza na tunaona ya kwamba kuna.

Barabara iliyojaa maji ya mvua labda kutokana na mafuriko madogo. Kuna magari kadhaa yanayopita kwenye maji hayo. Gari za abiria za rangi ya samawati zinaonekana katikati na upande wa kushoto kuna bodaboda na upande wa kulia kuna matatu.

Mkono ulioshikilia shindano na dawa ya kudunga mkono huu umevalia glavu nyeupe sindano hii imefunguliwa tayari ya kudunga kando yake kuna chupa ya glasi ilioandikwa kwa kibao vaccine .

Tembe mingi zimewekwa kwenye chupa za kuwekea tembe hizi ni za kijani zinaitwa ibuprofena tembe hizi zinaonekana kuwa nyingi kwa na zimepangwa kwenye rafu sahihi.

Wanawake wawili, mwanamke mmoja ameshikilia mtoto mdogo kwenye mkono wake. Anakaa mama mwenye mtoto. Kando yake, kuna mwanamke mwingine anayemweleza kitu. Anakaa muguzi wa afya ama daktari. Mwanamke huyu amevalia barakoa na miwani na shati ya njano.

Mwanaume, aliyelala katika kitanda cha hospitalini, ameekwa bendeji katika kichwa chake, kuonyesha maumivu au kidonda. Bendeji hizi zimeekwa kwa upamoja na zina rangi nyeupe. Mwanaume huyu amevalia nguo za kahawia. Kando yake, kuna neti iliyomfunika kutokana na jua.

Watu watano waliovaa suti maalum ya kujikinga jeupe wanaonekana wakimwagilia na kunyunyizia dawa katika chombo kilichofunikwa. Wamevalia begi lenye rangi ya samawati na nyeusi ikionyesha imebebea.

Nguzo la umeme lililo bandikwa bango lenye matangazo ya huduma za jadi, bango hilo limeandikwa na chini yake kuna nambari za simu, chini ya bango hilo kuna mabango mengine madogo. Mtu mmoja anaonekana akiangalia bango hilo.

Mwanafunzi wa kike au mtaalamu wa kisayansi akifanya majaribio kwenye mahabara amevaa koti jeupe la mahabara miwani na anashikilia vifaa juu ya miwale ya moto, vifaa vingine vya mahabara vinaonekana nyuma yake kuna umati wa watu wakiwa wamevalia nguo za mahabara.

Mkono unaokaa wa daktari wa meno, mkono huu umevalia glavu za samawati, umeshikilia chombo kinachongaa cha chuma katika mdomo wa muuguzi aliyelala chini na kufungua mdomo.

Nzige wanaonekana wakishambulia shamba kubwa . Nzige hao wanapepea kwenye hewa . Mwanaume aliyeshikilia mti anaonekana akiwafukuza kwenye mti waliokuwa wamejikwaza . Miti hii ni ya rangi ya kijani . Juu angani tunaona mawingu meupe .

Duka la dawa za asili na jadi. Davu nyingi zimejaa chupa ndogo na mikebe yenye aina mbalimbali za dawa, mafuta na poda. Kuna mizizi ya mimea ya tofauti inayoonekana mbele. Ambavyo zinaweza kuwa ni viungo ama dawa.

Jengo ndogo la rangi ya samawati na nyeupe linaonekana likiwa limesimamiwa na umati wa watu. Umati huu umeshikilia vibuyu vya rangi ya kiijani wanaonekana wakichotelelea maji, Eneo hili linaonekana kuwa lenye ukame , mwanaume aliyesimama anaonekana akitembea na ameshikilia rununu ya mkononi.

Daktari wawili wa meno wanaonekana wakimhudumia mgonjwa aliyelala, mgonjwa huyu amefunikwa na karatasi ya kijani kwenye shingo, anaonekana akihudumiwa kutumia chuma mbili, madaktari waliovaa nguo ya samawati, daktari hawa wamevaa barakoa kwenye mdomo.

Wanawake wawili wanaonekana wakimhudumia mtoto aliye kwenye mashini ya incubator wote wamevalia barakoa na mmoja amevalia nguo nyeusi na mwingine amevalia nguo ya samawati iliyochangia.

Moto unaonekana ukitembea katika nyasi iliyokauka. Watu wawili waliovaa shati maalum ya wazima moto wanaonekana waking'ang'ana kuuzima moto huo kutokana na kutembea kwake.

Wanawake watatu wanaonekana wenye tabasamu mmoja amevalia hejadi ya rangi tofauti kama Nyekundu, nyeusi na kahawiya. Mwanamke aliye mbele anaonekana ameshikilia karatasi nyeupe ikiwa na madoadoa. Kando yake ni mwanamke mwingine anaonekana amejishika kwenye kizi.

Mwanaume aliye kwenye makazi ya kuweka vitu . Anaonekana akiangalia sanduku lililokuwa na chemi chemi zilizowekwa chupa zenye rangi ya kijani . Mwanaume huyu amevalia miwani na barakoa na koti jeupe . Anakaa muuguzi wa afya.

Watu watano, wamevalia mavazi ya kujikinga. Wawili wao wamevalia mavazi yenye glavu nyekundu, kunaye aliye na bomba, anaonekana akiwa amevalia glavu za kahawia. Kando yake, amevalia begi ya samawati, yenye mistari ya kijani.

Mkono mweusi unaonekana umeekelewa juu ya taweli za usafishaji za wasichana, taweli hizi zina rangi ya samawati na zinz michoro tofauti ikiwemo moja imeandikwa sanitary pads.

Wanawake wawili wanaonekana wameketi, mwanamke mmoja anayekaa kuwa mtaalamu wa afya anakaa akimwonyesha kitu mwanamke mwenzake, mwanamke huyu amevalia koti ya samawati na juu yake amejifunga kitambaa cheusi, anakaa ameshikilia karatasi akimfunza mwanamke mwenzake kitu.

Darasani tunawaona wanafunzi wengi wa kike wakiwa wameketi wakiangalia mbele ubaoni. Mbele yao kuna mwanafunzi mmoja na mwalimu aliyevaa barakoa. Barakoa hii ni ya rangi ya samawati. Mwanamke huyu amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi.

Wanaume wawili waliovaa suruali ndefu za rangi ya nyeupe wakinyunyuzia dawa katika eneo la kuweka vibanda. Wanaume hawa wanaonekana kuvalia barakoa ya mdomoni na nyuma amebeba vitu vya kunyunyizia vya rangi nyeupe.

Mtu, aliyevalia fulana nyekundu na suruali nyeusi, akisafisha eneo la nje la jengo, ana ndoo nyekundu na brashi mkononi mwake. Ukuta wa jengo una mchoro na maandishi yanayohusiana na usafi wa afya, maandishi hayo yanajumuisha ujumbe kuhusu kunawa mikono na umuhimu wa maji safi.

Utaratibu wa matibabu ya meno . Daktari wa meno amevalia glavu na anatumia kifaa cha mwangaza samawati ili kumtibu mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti cha meno . Mgonjwa huyu amefungua mdomo wake na uso wake una angavu na mwanga wa samawati . Muktadha ni kliniki ya meno.

Daktari au muuguzi wa afya anaonekana akivalia barakoa na ameshikilia sindano na dawa ya maji. Anadunga sindano katika chupa iliyo na kiowevu cha maji. Nyuma yake kuna umati wa watu uliosimama, inakaa ni kama huduma ya afya .

Wanawake wawili. Moja anayekaa mhudumu wa afya, amevalia miwani na telesikopi kwenye shingo. Anaonekana akimchanja mtoto aliyeshikiliwa na mwanamke wa pili. Mwanamke wa pili amevaa kanzu. Mtoto huyu anachanjo katika eneo la hospitalini.

Eneo lenye ukame au uhaba mkubwa wa mvua. Mazingira ni jangwa au nusu jangwa. Kuna miti michache inayoonekana. Kando yake kuna mawe mengi yaliyo kwenye ardhi na yametapakaa chini. Mbele yake tunaona anga la samawati.

Barabara iliyojaa maji ya mvua labda kutoka na mafuriko mandogo. Kuna magari kadhaa yanayopita kwenye njia hiyo ikiwemo gari ndogo la kubebea mizigo lililosimama katikati ya maji. Kando yake tunaona miti iliyong'aa ya kijani kibichi.

Mwanamke ,anayekaa muuguzi wa afya, ama mtaalamu wa afya, ameshikilia sindano na dawa ndogo. Amevalia shati ya njano na kofia nyeupe. Nyuma yake, kuna wauguzi wawili ,mwanamke na mtoto aliyeshikwa. Mwanamke huyu amevalia shati ya rangi ya nyekundu.

Mwanamke akipokea chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya . Mtaalamu wa afya amevalia barakoa ya usoni . Mwanamke ameketi na anashusha mkono wa nguo yake kwenye bega akingoja apigwe sindano . Mtaalamu wa afya amevalia nguo ya nyeupe ya hospitalini na glavu akimtayarisha kumpiga chanjo.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia barakoa wakishughulikia mitungi mikubwa ya gesi. Mwanaume wa mbele amebeba mitungi mmoja, na mwanaume wa pili nyuma yake anachukua mtungi mwingine kutoka kwenye lori ndogo.

Mwanaume mzee aliyeketi chini amevalia barakoa anaonekana akichanjwa . Kando yake kuna muuguzi mdogo mwanamke . Pia naye amevalia barakoa . Mwanaume huyu amevalia nguo yenye rangi ya kahawia chanya na yenye imezoleka . Kando yake mwanamke huyu amevalia shati ya samawati.

Muktadha wa hospitalini. Tunamuona daktari ambaye ni mwanamke na mgonjwa ambaye ni mwanamume, wameketi na kuvalia barakoa. Mwanamume huyu amevalia shati ya kijani naye mwanamke amevalia shati ya samawati.

Mikono uliovalia glavu ya kijani, unaonekana umeshikilia chupa ya dawa pamoja na sindano. Sindano hii imewekwa ndani ya chupa ya dawa. Chupa ya dawa hii, inaonekana kuwa na kibao kilichoandikwa MMR Vaccine, ikionyesha ni kuwa ni dawa ya measles, mumps and rubella .

Kuokolewa haufanyi kazi wa shamba akiwa amevalia mavazi maalum ya kujikinga, ikiwemo suti jeupe na glavu na anapuliza dawa ya kuua wadudu kwenye mimea. Mfanyakazi huyu amebeba kifaa kikubwa cha kijani kibichi, mgongoni kinachotumika kunyunyuzia dawa.

Mtu ambaye anaezakuwa mganga wa jadi akiwa ameketi kwenye kitambaa chekundu na cheusi, amechukua na vifaa mbalimbali vinavyotumika katika tiba asidi au uchawi. Vifaa hivyo ni pamoja na pembe za wanyama, chupa zenye dawa, kioo, kitabu kilicho wazi na vitu vingine vya ajabu.

Eneo la maafa ambapo jengo limeporomoka, watu kadhaa ambao baadhi yao wamevalia sare za waokolewaji wanaonekana katika jengo hilo na wakifanya kazi kwenye eneo hilo. Wameshikilia rununu wakipiga picha kuonyesha uharibufu.

Wanawake wawili mmoja amesima amevalia barakoa na shuka yenye marangi mengi ikiwemo samawati. Kando yake mwanamke mwingine anaonekana kuwa na udhorefu wa afya amevalia shuka ya nyeupe na yenye doti za nyeusi.

Daktari akiwa amevaa kanzu nyeupe na kifaa cha kichunguzi kichwani akizungumza na mgonjwa au mteja. Daktari huyu anaonekana akieleza jambo fulani huku akitumia mikono yake kueleza . Kuna watu wengine nyuma yao ambao wanaweza kuwa wagonjwa au wafanyakazi wa afya.

Chumba kidogo kilicho kuwa na tengi juu, chenye rangi ya samawati kunaonekana kupangwa chupa ndogo za njano nje. Watu wawili, mwanamke na mwanaume wanaonekana wamesimama na kushikilia mitungi Yao ya njano.

Watu wawili wamevaa nguo za kujikinga nyeusi na za kijani. Mwanamke aliye mbali amevalia barakoa kwenye mdomo. Wote wanaonekana wakijitosa kwenye usafirishaji wa ardhi. Wanaweka taka kwa pamoja.

Mwanaume anayeonekana amevalia nguo za utamaduni za kimasai na amevalia barakoa ako kwenye hospitali akichanjwa. Mwanamke anayekaa daktari au muuguzi anaonekana aki angalia kazi yake kwa umakini sana.

Mwanamke akipokea chanjo kutoka kwa mtaalam wa afya. Wote wawili wamevalia barakoa usoni. Mwanamke ameketi, ameshusha nguo yake kwenye bega, akingoja apigwe sindano. Mtaalam wa afya, amevaa nguo za samawati za hospitalini na glovu akitayarisha kumpa chanjo.

Mwanaume mmoja amevaa fulana ya samawati na suruali ya jinsi akifurahia na kupunga mkono amesimama mbele ya mabango na matanki makubwa ya maji jeusi, bango lililo mbele lina nembo ya shirika iitwayo water step.

Utaratibu wa matibabu ya meno. Madaktari wa meno wamevalia glavu na barakoa na kutumia kifaa cha mwanga ili kumtibu mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti cha meno. Mgonjwa huyo amevungua mdogo wake na uso wake unang'aa na mwanga. Mkutadha ni kliniki ya meno.

Wafanyakazi wawili wakiwa wamevalia suti maalum ya kujikinga, ikiwemo barakoa na glavu, wanaonekana kwenye wazingira ya viwanda ama gala, mmoja wao ameshikilia chupa ya samawati na mwengine anafunua kifuniko cha pipa kubwa la plastiki nyeusi.

Duka la dawa asilia au jadi. Rafu nyingi zimejaa chupa ndogo na mitungi yenye aina mbalimbali za dawa. Mafuta ya poda kuna vyombo vina vikubwa vya plastic vilivyopangwa mbele, ambazo vinaweza kuwa na viungo vya dawa.

Watu wawili na mtoto, wameonekana. Muktadha ni wa hospitalini. Mtu aliyesimama, amevalia sare nyeupe, akionekana kuwa daktari, aliyeketi, anakaa mama yenye mtoto. Amemshikilia mtoto aliyevalia nguo nyeupe, anakaa ni kama mtoto huyu anapewa chanjo.

Eneo linalokaa kama hospitalini. Kuna kitambaa kilichowekwa katika kitanda. Kinakaa ni kama mtu amelala hapo chini. Muuguzi aliyevaa nguo za kijani, anaonekana akiangalia kwa makini. Kando yake, kuna viti vilivyoekwa. Dirisha lililopakwa rangi nyeusi inaonekana.

Mwanamke amevaa nguo nyeusi na ndefu akisimama katikati ya eneo kavu na lenye uhaba mkubwa wa mvua.

Mwanamke aliyevaa barakoa, miwani, koti nyeupe na glavu nyeupe, anaonekana ameshikilia chuma mbili zinazotumika katika kuangalia kwa meno. Anamwangalia mwanaume aliyelala na kuvaa miwani ya kuzuia jua.

Mwanaume mweusi aliyesimama mbele ya wanafunzi amevalia shati nyeupe na kaptura nyeusi. Anawangalia akiwaelekeza watoto walioketi chini kwenye madawati. Watoto hawa wameshikilia mabango kwenye mikono yao.

Mgonjwa anayeonekana kulala katika kitanda cha hospitalini. Kitanda hiki ni cha rangi ya nyekundu. Mgonjwa huyo amelala kitefutefu na amevalia barakoa kwenye mdomo. Amevalia suruali ya nyeusi na shati yenye madoadoa. Kand yake kuna daktari aliyesimama na kumshikilia mguu.

Kundi la watu waliovaa nguo ndefu nyeupe zinazokaa koti za maabara wanaonekana wakipokea maagizo kutoka kwa watu watatu waliosimama mbele yao. Mtu mmoja anaonekana ameshika kibango kilicho na maagizo na maandishi.

Muktadha wa hospitalini. Mwanamke ameketi chini akiangaliwa na mwanaume aliyasimama mwanaume anakaa daktari au mhudumu wa afya, daktari huyu amevalia miwani ya macho na anamwangalia kwenye macho mgonjwa wake ilhali anamuuliza kitu.

Muktadha wa hospitalini . Tunamwona mwanamke aliyevalia nguo yenye rangi mingi . Anamwangalia mtoto aliyeshikiliwa na mwanaume aliyevaa nguo ya samawati . Mwanaume huyu anakaa muuguzi wa afya, anampa chanjo mtoto mdogo aliyelazwa kwenye kitanda cha hospitalini.